Gari la kifahari aina ya sedan ya rangi ya fedha lililopakiwa kwenye eneo la wazi lenye nyasi. Huenda ni sehemu ya maegesho ya hafla au mkutano wa hadhara. Gari lina muonekano wa kifahari, muundo wa chini na laini unaonyesha kuwa ni laini ya Premium . Huenda aina kama Volvo .

Meza ya kuuza mbogamboga katika soko au eneo la biashara ndogondogo kwenye meza hiyo kuna viazi vikuu vimepangwa juu ya ndoo nyeupe na za rangi nyingine ambazo zimejazwa viazi hadi juu, karoti zimepangwa kwa mstari kwa mpangilio mzuri mbele ya meza.

Mandhari ya soko la mitumba ambalo linauzwa nguo za second hand ambazo zinatolewa na kuona, kuna meza ingine iliyojazwa nguo mbalimabli, shati, suruali, fulana na mavazi zingine zilizopangwa kwa tendo la kuvuruta au kurundikwa juu ya meza, nafasi nyembamba ya kupita katikati ya meza au vibanda vya wauzaji.

Duka la maonyesho au biashara ya magari. Magari mbalimbali ya kifahari na ya kisasa yamepangwa ndani ya jengo lenye mwangaza mzuri wa ndani. Kuna magari tofauti kwa rangi na chapa ikiwa ni pamoja na Subaru.

Kuna duka limefunguliwa mbele ya duka kuna baiskeli yenye mzigo sehemu ya nyuma pamoja na pikipiki upande wa kulia ambayo mtu ameketi juu yake. Duka lina rangi ya samawati na kijani na lina mlango ya chuma ya kuingilia.

Kwa sehemu ya biashara ya kuuza mayai ambapo mayai yamepangwa kwa wingi kwenye viroba dhaifu ya rangi tofauti, mayai mengi yaliopangwa viroba vya plastiki vya rangi, mayai yamepangwa kwa utaratibu kwenye shelves rafu ndani ya kibanda au duka.

Tangazo ya bima ya afya health insurance kutoka kampuni ya Imani kwa ushirikiano na mkoa ya, upande wa kushoto wa picha kuna familia yenye watatu wazazi wa kike, mzazi wa kiume na mtoto wao akiwa anatabasamu akishikilia kipande cha card board kana kwamba wanawakilisha kama paa la nyumba ya ulinzi ya furaha.

Gari la kifahari super car la rangi ya manjano linalonyesha ndani ya jengo la kisiasa huenda likiwa ndani ya showroom ya gari ya bei ya juu . Gari inaonekana kuwa ni McLaren huenda aina ya McLaren seven two zero S au mfano wa aina hiyo kutokana na mwonekano wa mbele na muundo maalum.

Samaki waliokauka au walio walio kufa wakiwa wamekuwa kwenye sanduku la plastiki la kijani. Samaki hao wanaonekana kuwa katika hali isiyo safi. Huenda wamesalia baada ya kuchakatwa au wamestiriwa kwa muda mrefu bila baridi. Chini kuna sanduku la plastiki la blue linaloonekana sehemu ya chini ya picha.

Kibanda cha soko cha kienyeji kilicho na paa la mabati. Kibanda hiki kimepambwa kwa bidhaa mbali mbali za, na mapambo ya kitamaduni kama vile shanga, mikufu, mighana, vifaa vya mikono, na mapombo sijui yaliyo tundiwa sehemu...

Duka ndogo la vipondozi na saloon duka hili na lina rangi ya kijani, huku limandikwa beauty saloon cosmetic juu yake, ndani yake kuna bidhaa ya urembo na vipondozi kama mafuta ya nywele karibu na sabuni.

Meza au kipanda cha soko la mitaani kinachouza vitu vya mikono, mapambo na vitu vya kitamaduni ingawa picha si wazi sana. Kuna mapo yanayoonekana, kuna vitu vingine vya rangi rangi vikiwa vimetundikwa au kupangwa kama vile viku, bangili, hereni, vitu vya mapambo ya asili.

Mikungu mikubwa ya ndizi mbichi iliyowekwa kwenye ndoo mbili ya plastiki. Mikungu hiyo imefungwa na pamoja kusimama wima nyuma yake kuna sehemu nyingine ya soko lenye matunda ya mboga zenye majani na vitu vingine vilivyofunikwa kwa thorubai ya rangi.

Duka au kibanda cha bidhaa za sanaa na utamanduni wa kiafrika kinachouzwa vitu vya kipekee vilivyotengenezwa kwa mikono handcraft . Hiki ni mojawapo ya maeneo ya kuvutia watalii au wapenzi wa utamanduni. Vitu vinavyouzwa sanamu na vinyago vya mbao.

Eneo kubwa la maegesho ya magari ambapo magari mengi yameegeshwa kwa upangilio mzuri katika mistari. Hili linaweza kuwa ambako magari huuzwa hasa magari yaliyotumika. Gala la magari ya kuagiza sehemu ambako magari huhifadhiwa baada ya kuingilizwa kutoka nje ya nchi kabla ya kusambazwa au kuuzwa.

Eneo la maegesho ya magari yenye magari mapya au yaliyotumika yaliyopangwa kwa mstari, mara nyingi huwa ni mahali yenye yaani ya kuuza magari ambapo magari huuzwa moja kwa moja kwa wateja au show room ya magari kwa ajili ya wateja kuja kuona magari mapya, maeneo ya kuagiza magari yaliotumika kutoka nje ya nchi.

Kundi la watu wakiwa mbele ya mashine ya kuuza maziwa, milk , usiku. Mashine hiyo inaonekana kuwa sehemu ya biashara inayoitwa Density Dairies kama inavyoonekana kwenye pango wili lililo juu ya duka.

Soko la matunda ambnpo muuzaji ameketi karibu na bidhaa zake akiwa anatafakari au kupumzika kidogo. Aina za matunda yaliyo kwenye meza na makacha, machungwa na maembe karibu upande wa kulia.

Hua ni sehemu ya tangazo la kampeni au shirika linalotumika kuhamasisha usalama wa watu pamoja na ujumbe wa your safety our priority , usalama wa kipau mbele yetu, imechorwa mwanamke aliyependeza kwenye bango kwenye picha ya mwanamke mcheshi.

Bima ya magari. Motor insurance kutoka kampuni inayoitwa Lets Go Insure ambayo ni sehemu ya Lets Go Kenya . Upande wa kushoto wa picha kuna kioo cha pembeni cha gari hidden mirror kinachoonyesha magari kadhaa barabarani yakionekana kama yanafuata gari lililo mbele.

Mlango wa duka au kioski uliopakwa rangi ya kijani kibichi ukiwa umefunguliwa kwenye mlango, kuna maandishi makubwa ya wima yanayosema Esas pamoja na michoro.

Noti za pesa za Kenya za sarafu ya shilingi. Kuna noti za mia tano na mia moja zikiwa mikononi mwa mtu. Noti hizi zina sehemu ya sarafu mpya za Kenya ambapo zina rangi tofauti.

Sehemu ya duka ndogo la mtaani ambalo lina jokovu friji ya vinywaji baridi pamoja na bidhaa zingine, lina milango ya kiu na rangi ya waridi pink na blue , ndani yake kuna chupa mbalimbali za vinywaji baridi kama soda juisi na maji.

Gari la abiria la rangi ya fedha lilikuwa limeegeshwa pembeni ya barabara au kwenye eneo la nyasi. Hapo kuna maelezo ya muhimu gari aina ya SUV lenye milango minne rangi ya fedha iko kwenye eneo la wazi lenye mti nyuma na watu wachache wanaonekana mbali.

Ni gari jeupe aina ya 'van' linalofanana 'Toyota', liko kwenye eneo lilio karibu na jengo limepakwa rangi nyeupe huku sehemu ya mbele ikiwa na bango nyeusi

Soko la kienyeji ambalo lina meza ya kuuza matunda na mboga. Bidhaa mbalimbali zimetandazwa kwa mapangilio wa kawaida wa sokoni. Hali ya mazingira inaonyesha kuwa ni sehemu ya wazi au sehemu ya ndani ya kibanda cha sokoni.

Duka la maziwa na bidhaa za maziwa linalojulikana kama royal star ni sehemu ambapo wateja wanaweza kunua maziwa na bidhaa nyingine zinazohusiana na maziwa kwa mfumo wa milk ATM machine inayotoa maziwa kwa kiasi kinachohitajika na mteja.

Bima ya gari ya third party only , bima mtu wa tatu pekee vipengele vikuu vinavyoonekana kwenye tangazo ni andishi makuu, gari la njano lenye kibao cha taxi, linaloshirikia kwa huduma, ina lengwa ya magari ya taxi, bei imeandikwa kwenye duara jekundu upande wa kulia.

Eneo lenye msongamano mkubwa wa watu sokoni. Watu wengi wamekaa au kusimama katika eneo la wazi wengine wakiwa na mgunia na mijike kwa mazao au bidhaa za kuuza. Eneo linaonekana kwa soko la wazi lenye vibanda au paa la maduka upande wa kushoto.

Gari jeupe aina ya van ama matatu au basi ndogo likiwa limeegeshwa karibu na jengo. Gari linaonekana kuwa kwenye hali nzuri na lina vioo vya rangi nyeusi. Pembeni kuna mapipa ya plastiki yenye rangi tofauti kama vile ya kuhifadhia maji au mafuta.

Gari la kifahari aina ya Toyota land cruiser Prado lenye rangi ya kijivu kisha bulu. Gari limeegeshwa karibu na lango la rangi ya bulu lililopakwa michoro mweupe eneo linaloonekana ni nyumbani au sehemu ya makazi yenye barabara ya kokoto na majani pembeni.

Bodi ya gari hasa kifa cha kupima mwendo kasi, speedometer , kiwango cha mwendo kimepimwa kwa kilomita kwa saa, kilomita kwa hour , na ikionyesha kwamba gari inaendeshwa kwa taratibu, 1.2 km per hour . Pia kuna mwangaza wa rangi nyekundu upande wa kulia unaoashiria taarifa ambazo.

Soko la kienyeji au duka la mikono ambapo bidhaa za mikono zinauzwa. Kwenye picha kuna mapegi na mikopo iliyosokotwa kwa mikono, nyingi ikiwa ya rangi mbalimbali kama manjano, nyeupe, mwechunga, blue na kijani. Vitu hivi vimepangwa vizuri kwenye mbao ya mambo yaliyoinje na miti na kamba.

Magari mawili meupe ambayo yanaonekana kuwa ni magari ya kisiasa ya nguvu. Muscle cars yakiwa yameegeshwa mbele ya jengo linaloonekana kuwa ni deale la magari. Gari la mbele kulia linafanana na Dodge Challenger gari maarufu la Marekani linalojulikana kwa muundo wake wa nguvu.

Meza ya kuuzia samaki waliokaangwa kwenye soko au barabara, vipengele vinavyoonekana ni samaki waliokaangwa wakiwa wamerundikana kwenye meza au tray kubwa. Kuna mfanyabiashara aliyevaa apron ya rangi ya blue akiwa nyuma ya meza.

Magunia ,makubwa ya vitunguu mwekundu yaliyopangwa karibu na gari la mizigo ya kijani ambalo mlango wake wa nyuma uko wazi. Watu kadhaa wanaonekana karibu na gari, mmoja akiwa ndani ya gari akipanga magunia, na wengine wakiwa chini karibu na mizigo hiyo.

Gari jeupe aina ya Honda Insight ikiwa limeegeshwa kwenye eneo la wazi, taarifa muhimu zinazoonekana kwenye picha ni aina ya gari Honda Insight rangi nyeupe namba ya usajili KFC 702K kwenye mwonekano. Gari lina mwonekano wa as spark shida ndogo na milango minne na kioo cha nyuma kenye umbao la mteremko.

Duka ya kuuza viatu aina ya sandals au viatu vya ngozi, katika soko la wale ama eneo la biashara mitaani, viatu vingine vya rangi ya kahawia vimepangwa kwa ustadi kwenye mistari, vingine ni za juu ya meza ya mbao ambako kuna paa la kuzuia jua au mvua.

Mkungu la ndizi mbalimbali lililopangwa kuwa pamoja kwenye uso wa meza au chini labda sokoni au kwenye kipanda cha kuuza matunda. Mkungu limepangwa kwa safu kulingana na ukubwa na aina za ndizi. Ndizi nyingi zina rangi ya njano kuashiria zimeiva na baadhi zina madoa ndogo za kahawia kutokana na ukubwa.

Noti za pesa za Kenya za zamani zenye dhamani ya shilingi mia moja, noti hizi zina picha ya rais wa kwanza wa Kenya Mzee Jomo Kenyatta na lable ya banki ya Kenya, Central Bank of Kenya , biashara na manunuzi ya kawaida ukihifadhi akiba ya pesa.

Dukani barabarani lenye biashara ndogo ndogo, dandora la kuuza matunda hasaa ndizi na tikitiki maji ikapangwa mbele ya duka, duka lililonyuma limeandikwa mpesa na lina alama za huduma la kifedha pamoja na maandishi ya bidhaa zingine kwa kuna tuktuk ya rangi ya buluu na manjano.

Tukio la makabiliano la funguo la gari kati ya watu wawili, mmoja wao anaonekana akiwa amevalia koti la buluu, akibambizi mwenzake ufunguo za gari huku akipeana mikono kama ishara ya makubaliano au kubarikishwa ma.

Nguo ndogo ndogo za mitumba, hata soksi zenye rangi mbalimbali zilizopangwa kwenye kizimba cha waya, vipengele vinavyoonekana. Soksi nyingi za rangi tofauti na mitindo mbalimbali kama vile za mistari, rangi za viti.

Gari jeupe likiwa limeegeshwa au kusimama barabarani, gari linaonekana kutoka mbele inaonekana kuwa ni gari ndogo ya kawaida ingine hala ya Sudan au hatchpack .